Hizi ni dawa ambazo zinaitwa Paracetamol ambazo zinaonyesha vile mtu anafaa kuzitumia na mpangilio wa kuzitumia. Ni dawa ambazo zimeambiwa kuwa ni binadamu ambaye anaweza kuzitumia peke yake.